Hii ni mbinu ya kisasa ya kumimina na kunyunyiza mimea maji. Mimea inaponyunyiziwa maji ya kutosha huihakikishia uwepo na uwezo wa kukua kwa njia ifaayo. Mara nyingi, mimea kama vile mboga za majani na matunda, hukuzwa kwa mbinu hii ili kurahisisha njia bora na mojawapo ya kukuza uchumi wa kitaifa.

Matumizi ya paipu za plastiki katika ukuzaji wa mboga za majani hasa maeneo ya mashambani huimarisha ubora wa nafasi finyu hasa katika maeneo ya mijini na kuhakikisha kuwa kuna utoshelevu wa chakula. Hali hii imeimarisha uchumi kwani mtu halazimiki kuelekea sokoni ili kupata mboga. Anahitaji kipande kidogo tu cha ardhi ili kupata mboga zake.

Upanzi na ukuzaji wa mimea kwa njia hii ya teknolojia ya kisasa imeimarisha uchumi wa kitaifa kwani nafasi haba tu ndo uhitajika katika kuikuza mimea hii ambayo hatimaye huibukia na kuchipukia kwa mboga za maana katika jamii na ulishaji wa taifa kwa ujumla.

Matumizi ya pipe zilizotobolewa ni njia mojawapo iliyobora na yenye ubunifu wa kipekee katika kuimarisha upanzi wa mboga na matunda. Njia hii imekumbatiwa hasa katika miji pasi na kusahau mashambani ambayo ni njia ya kuhakikisha kuwa nafasi finye inatumika kikamilifu ili kuhakikisha kuwa mboga nyingi zinapandwa katika awamu moja pasi na kuhitaji maji mengi. Hii ni njia inayopaswa kutimika katika kila eneo pasi na kuikemea wala kuikana kwa vyovyote vile.

Hizi ni mboga za mnyonya, zimepandwa kwenye pipu maalum. Pipu hizi zinasaidia ili kuepuka matumizi ya nafasi kubwa katika upanzi wa mimea mingi kwa pamoja. Hali hii huhakikisha kwamba kila mmoja anapata nafasi ya kuipanda mimea kwa jinsi ifaayo katika nafasi finyu.

Mboga na matuna hupandwa kwenye vitalu. Kitalu ni shamba dogo linalojuimuisha mboga, matunda na vilevile mbegu ndogondogo za mashambani. Hali hii huwasaidia wakazi mbalimbali katika maeneo yaliyo mbali na soko ili kuwaimarishia uchumi wao wa kibinafsi.

Mbinu hii ya kisasa ya ukuzaji wa miche na mimea, inawahakikishia wakulima nafasi bora ya kuwa huru katika kupanda mimea yao. Miche hii inapokomaa, hupandikizwa na kuelekezwa katika mashamba makuu ili ikawe mikubwa na kuvunwa baadaye.

Upanzi na ukuzaji wa nyanya ni njia mojawapo ya kilimo biashara na hatua bora iliyochukuliwa na wakulima hasa maeneo ya mashinani. Njia hii huwa ni bora katika maeneo yenye rotuba na mashamba yaliyo mapana. Hata hivyo, wakulima wadogo wadogo huhimizwa kuendeleza upanzi wa mmea huu adimu katika jamii.

Ufugaji wa ngombe wa maziwa hasa wa gredi umekumbatiwa na wakulima hasa wa kisasa. Vile vile hii ni njia bora ya kuenenda na kusonga na wakati. Ni njia mojawapo ya kuhakikisha uwepo wa maziwa ya kutosha yenye kukidhi mahitaji ya jamii kunasambazwa katika kila eneo la nchi. Vivyo hivyo wizara ya kilimo inasisitiza uwepo wa mbinu mahususi ya kuimarisha mazingira ya namna hii hasa katika kilimo cha kisasa.

Mboga za kabichi ni mojawapo ya mboga zinazopatika sokoni kwa urahisi. Mboga hizi hata hivyo si ngumu kuzipanda ila huhitaji mpangilio na umakinifu wa pekee. Matumizi ya maji hasa ya kunyunyiza shambani huimarisha ukuzaji wa mimea huu wa kipekee katika mashamba yetu katika taifa hili.

Katika maeneo ya mashambi kuhakikisha kuwa kuna utoshelevu wa chakula hiki muhimu ambacho huwasaidia wakuzaji pamoja na wakaazi wa maeneo ya mashambani pia wale wakahazi wa mijini hawajaachwa nyuma kwani vyakula vya namna hii upakiwa kwenye magari na kusabazwa hili kuhakikisha kila mmoja anapata mlo.

Upanzi wa mimea hasa katika vigugulio unahitaji uangalizi wa karibu, hali hii huihakikishia mimea ya namna hii kukua kwa kasi na kukua katika hali ifaayo. Vile, vile unyunyizaji wa maji huitosheleza mimea hii kwa wakati ufaao ili kuifanya ikomae haraka kwa ajili ya mavuno.

Ufugaji wa ng'ombe wa maziwa ni aina ya kipekee ya kilimo chenye pato kubwa. Donge nono la fedha litokanalo na ufugaji wa aina hii ya wanyama huwa ni pato kubwa katika jamii hasa kwa wakulima wanaojihusisha na kililmo cha aina hii. Ni vyema kuwalisha ng'ombe hawa kila wakati ili kujipatia faida kubwa.

Vitunguu vyekundu hutumika sana sana mekoni. Vitunguu hivi hutumika kukaangia mchuzi pamoja na viungo vinginevyo. Ni vyema kutumia viungo hivi hasa katika kuimarisha afya zetu za mwili na kuimarisha kinga hasa kutokana na magonjwa yanayofahamika na yasiyofahamika. Vilevile wakulima huimarisha uchumi wao katika maeneo mbalimbali kupitia ukuzaji wa vitunguu vyekundu.

Ukuzaji wa mimea aina ya uyoga ni mmojawapo ya njia za kipekee za kuhakikisha utoshelevu wa chakula katika jamii ya kisasa. Miji mikuu hutegemea vyakula vya aina hii kutokana na uhaba wa mboga za majani ambazo hutoka mashamba na huletwa mijini kwa minajili ya kuwalisha wakazi wanaotegemea vyakula ambavyo ni duni na haba.

Hili ni shamba maalum la kabichi, mara nyingi mashamba ya namna hii hutifuliwa vyema kwa maandalizi bora ya mmea huu wa kipekee. Vilevile mmea wa kabeji huitaji maji ya kutosha kwa unyunyizaji ili kuhimarisha ukuaji wake kwa kasi kwa ajili ya ulaji na mavuno yake badae.

Hili ni shamba la ndizi, mmea unaozaa ndizi huitwa mgomba, migomba hii ina manamba mapana mapana. Manamba ni majani ya ndizi, ndizi zinapokomaa huuzwa sokoni na kuvunwa kwa kukatwa kwa upanga au mundu kabla ya kutenganishwa katika viwango vya chane mbali mbali.

Hiki ni kivugulio. Htumika kupandia mboga na matunda. Kivugulio husaidia katika kuweka kivuli kipasacho kwa mimea ya aina hii ili isifikiwe na jua jingi hasa nyakati za ukame. Maji ya kutosha yanaponyunyiziwa mimea ya aina hii hukua kwa haraka na kurahisisha uvunaji wake.

Ukulima katika maeneo ya mashinani huhitaji vifaa vyepesi. Hata hivyo trekta urahisisha usafiri na ukuzaji wa mimea kama vile papa na kahawa. Usafiri huu hukimu ubebaji wa mazao na mapato katika mashamba hayo.

Kilimo cha kisasa kimeimarishwa hasa katika sekta ya ufugaji wa mifugo. Ng'ombe hawa wa maziwa huwasaidia wafugaji katika mbinu mbalimbali za kupokea mlo wao wa kila siku. Hali hii huwapa maziwa ya kutosha na nyama kwa ajili ya mavazi na malaji na makazi yanayofaa.

Hili ni trekta la kulimia na kutifua shamba. Uchimbuaji wa ardhi hufanyika pindi tu baada ya shamba kufyekwa. Mara nyingi kilimo cha namna hii hufanyika katika mashamba makubwa makubwa kwa ajili ya upanzi wa mimea kama vile mahindi na ngano.

Hapa ni kiwandani. Nyanya zinaoshwa na kutenganishwa. Ubora wa nyanya hutegemea zile mbivu na zilizo mbichi. Zilizosalia hutengwa ili zisichanganyike na zilizo nzuri. Nyanya hizi hatimaye husagwa ili kutengeneza siki ambayo hutiwa kwenye vyakula kama vile chipsi ama viazi vya mbatata.

Paipu za chini kwa chini hasa katika vitengo vya unyunyiziaji wa maji mashambani, huwa ni njia na mbinu ya mojawapo ya kuimarisha usalama hasa katika mashamba makubwa makubwa. Hii ni njia ya mojawapo ya kurahisisha unyunyiziaji wa mashamba maji, na kuboresha kilimo cha kisasa.

Sasa katika unyunyuzishaji wa mashamba maji zimeboreshwa ukuzaji wa mimea mbalimbali hasa mboga na mimea midogo midogo. Hali hii imeimarisha uwepo wa usalama na utoshelevu wa chakula mashambani na katika magana ya kitaifa.

Hiki ni kivugulio huwa na sehemu maalum ya kupandia mboga na matunda. Sehemu maalum ya aina hii huhakikisha kuwa maji yametumika kwa kiwango kidogo ila kukuza mimea mingi kwa awamu moja. Mara nyingi mimea aina hii inapokomaa huwa ni kigezo muhimu katika ukuzaji wa kiwango cha utoshelevu unaofaa wa vyakula nchini.

Mbinu hii ya unyunyuziaji wa mashamba kwa maji hutumika katika mashamba makubwa makubwa, hasaa kwa mboga za majani, kahawa na chai. Hali hii huimarisha uwepo wa unyevu kwenye udongo katika kipindi kirefu. Mchanga hulainika na hivyo basi kurahisisha ukuaji wa mimea iliyomo shambani.

Shuguli za unyunyuziaji wa mashamba maji zinaendelea kwa kutumia trekta hii maalum. Paipu hii pana husaidia katika usambazaji wa maji kwa mimea kama vile pareto na viazi shambani. Ni vyema kuhakikisha kuwa mimea inapata maji ya kutosha ili isinyauke.

Huu ni mfereji uliochimbwa katikati ya shamba ili kurahisisha unyunyiziaji wa maji katika mimea. Mimea hii inahitaji maji kwa ajili ya ukuaji ulio bora na kwa wakati ufaao. Ni vyema kuhakikisha kwamba maji yanapatikana kwa urahisi ili mimea ikue na kukomaa kwa urahisi na haraka.

Matumizi bora ya nafasi zilizomo shambani hukuza mimea katika njia ifaayo. Mpangilio wa mimea katika misururu ya makoongo huwa ni njia mojawapo ya uboreshaji wa kilimo cha kisasa kupitia kwa kupanda mboga na mseto wa mimea mingineyo shambani.